Wa jadi akiwa katika shughuli ya kutibu au kutabiri. Anaonekana ameketi chini juu ya makika wa asili, akiwa amevaa mavazi ya kitamaduni au akiwa na mavazi ya mbalimbali vya vita au tambiko kama vile kifoku cha gozi.

Mama mjamzito ambaye anaonekana kuwa kwenye uchungu wa kujifungua akiwa nyumbani. Anaegemea kwenye sofa huku mwanamke mwingine aliyevalia glovu na barakoa, pengine mke wa ijadi au msaidizi wa afya akimsaidia. Inaonyesha hali ya uzazi wa nyumbani.

Mkuu wa afya pia au ofisa wa mazingira akiwa anapulizia dawa kwenye soko au eneo yenye bidhaa za mboga au vya kula. Anavaa vifaa vya kujikinga kama vile barakoa ya uso, miwani ya usalama, buti, koti.

Kuna utoaji wa chanjo katika kituo cha afya, mwanamke anayeketi ambaye anaonekana kuwa mteja. Anapokea sindano ya chanjo kutoka kwa mhudumu wa afya aliyevaa sare ya rangi ya zambarau, wote wawili wamevaa mavazi.

Chupa tatu za virutubisho vya vitamin D 3, vitamin D3 ni muhimu kwa afya ya mifupa na mfumo wa kinga mwilini. Chupa ya kwanza ni ya bland ya Mild Blood Green. Inaonyesha kuwa virutubisho vina nguvu ya.

Mtu akiwa amesimama nyuma ya virubish vingi vya tauli za kike. Tauli hizi ni vifaa vya afya muhimu kwa wanawake wakati wa hedhi zao ili kuhakikisha usafi na afya bora za sehemu zao za siri. Picha inaonyesha muhimu wa utengenezaji wa vifaa vya usafi wa hedhi ambavyo.

Ambalo limebomolewa na linaendelea kubomolea kwa kutumia mashine ya kuchimba maafisa wa usalama wawili mmoja wa jeshi na la polisi wengine wakiashiria wamesimama karibu wakisimama shughuli ya hiyo.

Bidhaa mbalimbali za tiba asili au dawa za kienyeji zinazotumiwa kwa afya au tiba ya matatizo mbalimbali ya kiafya. Kila chupa kina label inayotajwajina la bidhaa na ma.

Wanawake wawili wakikusanya maji kutoka kwenye kisima au shimo la maji ambalo limechimbwa ardhini. Wanatumia vyombo vya plastiki na bakuli kuchukua maji hayo. Hii ni picha inayoonyesha changamoto.

Chupa ya virutubisho vya iron chelate kutoka kwa kampuni ya wellvita .Hivi ni kapsuli saba ndani yake .Iron chelate ni aina ya virutubisho vinavyotumika kuongeza madini ya chuma mwili. Manufaa ya iron chelate.

Sindano yenye kipimo, pamoja na chupa ndogo ya chanjo, chanjo hii imetambulishwa kwa maandishi kuwa ni dhidi ya magonjwa matatu, saria, rubella, na Mumps na chanjo hizi ni muhimu sana kwa afya ya jamii kwani huzuia maambukizi ya magonjwa.

Mtu wa kitaalamu akiwa kazini katika maabara ya afya, mtu huyu amevaa suti ya maabara na glov za plastiki, jambo ambalo linaonyesha hatua ya usafi na usalama katika utendaji wake. Anashughulisha na vifaa vya maabara kama vile vyombo.

Picha ya dawa za virutubisho vya folic acid and iron kutoka kampuni inayoitwa She Need . Hizi ni tablets zinazoundwa kusaidia afya ya wanawake kwa ujumla, hasa kwa wale wanaopanga kupata miba au walio wajawazito. Maelezo kwenye chupa yanaonyesha faida vitakavyokurupishwa.

Chupa ya dawa itwaye Gjhdatun ambaye inatumiwa kutibu tatizo la tezi ndume kupanuka. Kwa mujibu wa label kwenye chupa dawa hii ni ya asilia kabisa ikiwa na maeneo.

Chupa za chanjo ya mgonjwa wa matata, surua, matenda na rubela, chanjo hii inajulikana kama MMR na inatolewa kwa dosi.

Watu wawili waliovaa mavazi maalu ya kujikinga wakihudumia chambo chenye alama ya kemikali hatari. Mavazi ni ya Hazmant suit yanafunika mwili mzima na yanahakikisha usalama dhidi ya kemikali zenye simuzi au vitu vingine hatari.

Kunawa mikono ni mojawapo ya njia rahisi na muhimu zaidi za kujikinga na magonjwa. Mikono yetu hukusanya na vitu vingi kila siku kama vile pesa, simu madarasa.

Tangazo la kliniki ya tiba ya asili inayoitwa Massai Herbal . Kliniki hii inazidi kutoa tiba kwa kutumia dawa ya asili ambazo ni asilimia mia moja ndani na nje ya Tanzania. Picha inaonyesha baadhi ya mimea ya bingwa ambayo inaweza kuwa sehemu.

Chupa ya vidonge vya rangi vyekundu inayofunguliwa vidonge vingi vifaa vimepangwa juu ya meza ya mbao, karibu na chupa kuna vifuniko cha dhahabu, na kipande cha kijiti kinacho kana kama kidhibiti ya kitu.

Mtu mmoja anyeonekana kuwa mtafiti au mfanyikazi wa maabara akiwa kazini amekaa mbele ya vifaa vya kisayansi na amevaa mavazi ya kinga ikiwa ni pamoja na koti la maabara na barakoa, jambo ambalo linaonyesha, anahakikisha usafi na usalama wakati wa kufanya kazi.

Tangazo la tiba ya kichwa inayotwa Siha headache solution , inayoondoa tiba na kumalizia matatizo ya maumivu ya kichwa na kizuzizi cha mara moja. Tangazo lenyewe laonyesha watu wakiwa na maumivu ya kichwa wakiguswa na matatizo ya kichwa au kizunzi. Dawa inayoangazwa inadai kuwa na uwezo wa kuondoa matatizo haya kabisa.

Picha ya mtu mmoja aliyejengea au mgonjwa amelala chini huku mtu mwingine aliyekuwa amevaa sare za muuguzi au msaidizi wa afya. Akimsaidia kwa kumguzia tumboni. Labda akimtibu au kumfuguza au mwingine watatu wapo nyuma wakiwa wamekaa na wanasimama wakifuatilia tukio hilo. Tukio hili linaweza...

Athari ya mafuriko katika makazi duni, maji ya mafuriko yamekaa hadi kuoneka sehemu ya chini ya nyumba zilizojengwa kwa mapati na mbao ambazo zinakaa kama dhaifu au ziko kwenye hatari ya kuanguka. Watu wawili wanaonekana wakitembe.

Daktari wa meno akiwa anatibu mgonjwa wake katika kliniki ya meno. Daktari wa meno amevaa sare ya maalum na glavu za mpira pamoja na barakoa kwa ajili ya usafi na kuzuia maambukizi. Pamoja naye kuna muuguzi au msaidizi ya daktari anayesaidia katika matibabu.

Mazungumzo ya aina ya ushauri au ushauri wa afya kati ya mwanamke wawili, mmoja akiwa na mtoto mchanga mkononi, wanawake hawa wako katika mazingira ya banda ndogo labda katika clinic au kituo cha afya, wanawake wakikaa beti wa meza anavaa barakoa na anaonekana akizungumza.

Aina nyingi tofauti za dawa zinapaswa kuhifadhiwa mahali salama pakavu na pasipo na joto au mwanga mkali. Zisitunzwe karibu na watoto au wanyama wa nyumbani, tarehe ya mwisho ya matumizi,,,,

Daktari au mtaalumu wa afya akiwa kazini, amevaa koti nyeupe la maabara, na kichwani ana headlamp , ishara kwamba anafanya kazi inayohitaji umakini na mwangaza wa karibu kama ufumbuzi wa ..

Mtu mmoja akiwa amevalia mavazi ya kitamaduni na kofia yenye manyoya akifanya jambo fulani kwa mkono wake ndani ya nyumba yenye kuta wa udongo. Anaonekana mtu huyu ni mganga au jadi au mchawi wa kienyeji kutokana na mavazi yake na mazingira ya picha.

Daktari wa meno akiwa kazini akimhudumia mgonjwa daktari amevaa mavazi ya kinga na ansaidiwa ana msaidizi ambaye pia amevaa mavazi ya kukinga.

Tiba ni muhimu sana katika kinga dhidi ya ugonjwa wa homa ya manjano ambayo husababishwa na virusi vinavyoenezwa na mbuu aina ya indes na haemogas .

Paketi za dawa au rangi ya ngozi inayoitwa Stamaril . Inaonekana kuwa ni bidhaa ya afya, pengine chanjo au dawa inayotumika kuzuia au kutibu ugonjwa fulani. Jina Stamaril linaweza kuashiria chanjo ya homa au mja....

Tukio la dharura katika hospitali hasa kwenye eneo la accident and emergency eneo la dharula kuna watu waliovaa sare nyekundu za Kenya Redcross wakionekana kuhudumia mgonjwa aliyeletwa kwenye machela, kuna pia wahudumu wa afya waliovaa mavazi meupe na yanaonekana kuwa anapokea au kushirikiana.

Aina ya lumefine ambayo ni artemether lumefantrine tablet . Hii ni dawa ya kawaida inayotumika kutibu malaria hasa ile inayosababishwa na vimelea ya plasmodium falciparum . Vidonge hivi vinakuja kwa mchanganyiko wa dawa mbili.

Jengo linalotekea kwa moto mkubwa. Moto huo unaonekana sehemu kubwa ya pana ndani ya jengo na miale ya moto pamoja na moshi ni kubwa sana. Naonekana kuwa ni tukio la hatari na la dharura linaloweza kusababisha uharibifu mkubwa wa mali, mazingira na hata kuhatarisha maisha ya watu.

Kuna dawa inayoitwa Azicip ambacho ina vidonge vya yenye kipimo cha azithromycin na aina ya dawa ya antibiotic inayotumiwa kutambana na matumizi ya bacteria . Dawa hii hutumika kwa matibabu ya magonjwa mbalimbali kama vile maambukizi ya njia ya.

Chombo cha kusafisha mikono kinachojulikana kama hand washing station au kisafisho mikono kwa kiswahili , kifaa hiki kina tenki ya maji yenye rangi ya kijani mbichi, inaochongwa na kuwekwa sabuni kando , maji yanatiririka kupitia bombwe .

Mkutano wa huduma za afya kati ya muuguzi au daktari na mgonjwa au mteja. Mgonjwa anayevaa vazi la kawaida na kofia, huku muuguzi au daktari akiwa amevaa kitambaa cha huduma za afya na ndani ya chumba cha kliniki au kituo cha afya.

Chanjo ilifanyika katika mazingira ya kijijini au sehemu ya nje kuna mtu anayevaa koti la daktari na barakoa analeta chanjo ya mwanamke aliyevaa gauni na ameketi kwenye kiti cha miti ,mtu aliyeleta chanjo anonekana kuwa mvumilivu amekaa kwa .

Dawa ya Ferrolax B twelve ambayo ni virutubisho vya afya vilivyo katika mfumo wa capsules vidonge vya kumeza kulingana na maandishi kwenye boksi Ferrolax B twelve ina viambato muhimu kama iron

Chombo kiliovo kinachoitwa MARUBANI herbal drink nacho pia hujulikana kwa majina ya mimea kama Neem au Mkilifi. Hii ni kinywaji huwa siri kinachotengenezwa kwa mimea au hutumika kama tiba madhara au nyoza ya afya katika jamii ya.

Naona mzee akipokea chanjo kwenye mkono wa juu wa kushoto kutoka kwa mhudumu wa afya. Wote wawili wamevaa barakoa jambo linaloashiria tahadhari dhidi ya maambukizi ya magonjwa kama vile Covid nineteen . Mzee huyu anaonekana.

Chanjo iitwayo M-M-R Vaccine ambayo ni chanjo ya kuzuia magonjwa matatu: Surua, Matambwitumbwi na Rubela. Chanjo hii hutumika sana kwa watoto na ni muhimu sana katika kuzuia kuenea kwa mgonjwa, haya ni virusi ambavyo yanaweza kuwa na marsdha makubwa ya kiafya. Karibu ni chupa...

Chanjo hii inayo linda mwili dhidi ya magonjwa matatu makuu, surua, matumbwitumbwi na rubela. Chanjo hii ni ya mchanganyiko na hutolewa na watoto wadogo.

Huduma ya afya ya meno ikifanyika katika kituo cha afya cha meno kilichonyesha jina Dental Centre kwenye mavazi ya mfanyikazi. Tunamwona daktari wa meno mshauri wake akitoa huduma kwa mgonjwa aliyekaa kiti cha meno akivaa...

...mbalimbali za mimea za mizizi ya asili inayouzwa sokoni, kawaida inapatikana katika maeneo ya Afrika hasa vijiji na miji mdogo. Mimea hii ina mizizi hutumika sana katika tiba ya kienyeji na dawa za asili. Mimea hii inaweza kuwa na matumizi...

Mtaalamu wa afya ya macho akiwa anamdhamini mgonjwa kwa kutumia kifaa maalum ya kugundua matatizo ya macho. Mtaalamu huyu amevaa barakoa jambo ambalo linaonyesha umuhimu wa kuchukua tahadhari za kiafya hasa katika mazingira ya kliniki au hospitali. Mgonjwa huyu tayari.

Kituo cha afya au hospitali ambapo mgonjwa amepata huduma za rehabilitation urejesheo wa afya, moja aliye katikati amefungwa kwa kifaa maalum ya kumsaidia kusimama.

Virutobisho ya vitamin D three kutoka kwa kampuni ya Nature's Bounty . Naeleza umuhimu kuhusu bidhaa hii, lengo la matumizi ya muda mfupi kwa ajili ya kutibu upungufu wa vitamin D . Kusaidia afya ya kinga ya mwilini.

Shughuli ya huduma ya afya ya kusafisha au kuuguza masikio ambayo inaonekana kufanyika katika kituo maalum ya world hearing day wataalumu wa afya wanawake waliovaa glove na sare wanatoa huduma ya uchunguzi.

Sampuli za damu zinazohifadhiwa kwenye chombo maalum cha kuhifadhi sampuli kwa joto la chini, kinachoweza kuwa box la baridi au fridge dogo. Sampuli hizi ni muhimu kwa kipimo mbali mbali vya maabala kama vile uchunguzi wa wagonjwa.

Tukio la kijamii au la afya au kundi la watu waliokusanyika hospitali kuzungumza na mwanamke aliyeko kitandani ambaye anaonekana kuwa mzazi wa mtoto mchanga. Mwanamke huyu amevaa mavazi ya jadi ya Kiafrika na pia baadhi ya watu walioko washika mavazi.

Chanjo ya MMR II ambayo ni chanjo ya kinga dhidi ya mgonjwa wa matatu masika measles, mumps and rubella chanjo hii ni muhimu sana kwa watoto na hata watu wengine ili kuzuia kuenea kwa magonjwa haya hatari. Chanjo ya MMR hutolewa kwa njia ya sindano chini ya ngozi.

Gari la exhauster ya kusafisha choo ya shimo. Gari hili lina tanki kubwa la rangi ya nyekundu imeandikwa exhauster kwa maandishi meupe. Pembeni kuna watu wawili labda ni wafanyikazi au wateja. Gari hiyo hutumika ...

Madaktari na mauguzi wakifanya mkusadi katika chumba cha upasuaji. Wote wamevalia mavazi ya kiusalama ya kijani ambayo ni ya kawaida katika mazingira ya upasuaji ili kupunguza hatari ya maambukizi. Mambo muhimu ni usafi wa.

Mtu wa jamii ya Maasai akipata chanjo kutoka kwa mfanyakazi wa afya aliyevaa koti la UNICEF . Mtu anayepewa chanjo amevaa mavazi ya kitamaduni ya Wamaasai ikiwa ni pamoja na shuka nyekundu na vitu vya shanga. Mfanyakazi wa afya anatoa chanjo ya kutumia sindano, jambo linaloashiria zote la chanjo inaendelea.

Mgonjwa aliyelazwa katika chumba cha wagonjwa hudhurari au ICU , akipokea matibabu maalum kutoka kwa mauguzi mawili waliovaa vifaaa vya kinga kama barakoa, kofia ya plastiki na glovu. Mgonjwa huku kitandani akiwa...

Daktari anamvalisha mgonjwa oksijeni pale ambapo, mgonjwa anapata shida ya kupumua au kiwango cha oksijeni mwili kimepungua, chini ya viwango vya kawaida. Hali hii hujitokeza kutokana na maradhi.

Njia bora ya mfanyakazi ya afya aliyovaa barakoa na makazi ya kazi akiandaa sindano na ya janjo. Anaangalia sindano hiyo kwa makini. Labda anapima kiasi ya janjo au kuhakikisha kuwa sindano iko sawa kabla ya kuumba mgonjwa.

Kusafisha mazingira ni jambo la msingi sana kwa maisha ya binadamu na viumbe wengine kwa jumla, mazingira safi huleta afya njema, huchangia maendeleo ya kijamii na kiuchumi na pia hulinda.

Kidonge cha kuongeza nguvu za kufanya mapenzi. Hutumika na watu wengi wenye changamoto katika maisha yao ya kimapenzi kwa kawaida.

Tukio la huduma ya kiafya kuhusu huduma ya meno. Tunaona mwanaume akiwa amelala kwenye kiti cha daktari na meno huku mtaalumu wa afya labda daktari wa meno au mhudumu wa kliniki akiwa amevaa mavazi ya matibabu. Koro wa balu.

Wakushikia chupa ya dawa ya kienyeji yenye lebo inayosema DR. ABDELLAH HERBAL COVID-CURE . Dawa hii inadai kuwa ni tiba ya Covid 19 , ugonjwa wa virusi wa korona. Hii ni mfano wa dawa za kienyeji zinazotolewa kama...

Akiwa ameketi na mtoto wake mchanga kwenye kituo cha afya au kliniki. Mama meshika mtoto kwenye mkao wa kulala huku mtaalumu wa afya akimtoa chanjo au dawati kwa mtoto huyu.

Aina mbalimbali za dawa, virutubisho ambayo inawekwa kumiliki kwa ajili ya afya ya mwili, ifuatazo hii ni baadhi ya bidhaa zinaonekana, hizi ni vidonge vya hutubisho vinavyosaidia kuongeza damu mwili, ina virutubisho kama iron chuma.

Kituo cha matibabu ya meno katika kliniki ya meno, kuna watu watatu kwenye picha. Mwanaume ameketi kwenye kiti ya daktari wa meno akiwa ameweka kifuani kitambaa cha kinga.

Mududumu wa macho akimfanyia mgonjwa uchunguzi wa macho kwa kutumia kifaa maalum kinachoitwa sliclum , mgonjwa anakaa kwenye kiti mbele ya kifaa hicho huku daktari akiwa upande wa pili akitazama ndani ya kifaa ili kuchunguza macho ya wagonjwa kwa makini.

Tukio la kampeni ya uhamasishaji wa Ukimwi inayofanyika chini ya hema. Kuna pango kubwa lenye maandishi We Talk Protection,' tunaongea kinga' pamoja na alama ya Utukre mwekundu ambayo ni nembo..

Hii ni hali ambapo sehemu ya tissue au kiungo cha ndani kama vile tumbo husukumwa kupitia sehemu dhaifu ya misuli au tissue zinazosikiliza.

Chanjo ya yellow fever ni chanjo muhimu sana kwa ajili ya kuzuia ugonjwa wa homa ya mangonjano ambao husababishwa na virusi muhimu wake ni kuzuia maambukizi.

Mwanamke akiwa anashika maji yanayotirirka kutoka kwenye bomba katika kisima au chanzo cha maji safi. Mwanamke huyu anaonekana amevaa suruali nyeupe shati nyeupe na rinda cha rangi ya kijani pamoja na kofia ya rangi ya zambarau au pinki,

Mwanamke aliyebeba mtoto mgongoni wakati huo, wakiwa wamebeba mtungi wa plastiki. Pia mtungi ukiwa mgongoni unaonekana kuwa na maji. Mwanamke huyu anaonekana kuwa katika mazingira ya kijijini au maeneo ya ukame ambapo unapatikana...

Muuguzi au mfanyikazi wa afya akiwa ameshika shindano ,ana kipimo kidogo cha dawa au chanjo. Anaonekana kuangalia sindano hiyo kwa umakini kabla ya kutumia. Watu wengine wako nyuma wakiwemo mama ana mtoto. Wanaweza kuwa wakisubiri huduma ya chanjo au kiu. Picha inaashiria huduma za afya.

Hospitali ya Ahero county hospital ambayo imezikwa na maji ya mafuriko. Maji yamejaa hadi kwenye lango kuu la hosptali na hali hii inaweza kuadhiri huduma za afya kwa wagonjwa au wahudumu. Hali hii ya mafuriko yanaonyesha changamoto duniani ,maji ya mvua au miundo.

Mchakato wa kusafisha masikio au kupima afya ya masikio ya watu. Mtu mmoja anaonekana akishika kichwa cha mtu mwingine na kutumia chombo kilichofanana na kipimo cha sauti au kipimo cha usikifu karibu na sikio. Hii ni moja ya taratibu.

Chanjo ya MMR, measles, mumps and rubella ni chanjo ya kuzuia magonjwa matatu, surua, matende na rubela. Kuna chupa ndogo ya chanjo yenye lebo inayoandikwa MMR sanduku la kuhifadhi chanjo linaloonyesha kuwa dozi.

Wanawake waili wakijaribu kuondoa maji yaliyolazwa au kuyahahama eneo fulani, inaonekana kuwa mafuriko au maji mengi yameteketea mahali hapo na wanawake hawa wanafanya juhudi ya kuyapunguza kwa kutumia.

Daktari na wauguzi wakiwa katika chumba cha upasuaji wakifanya operation wamevaa mavazi ya upasuaji glovu barakoa na kofia za usafi kuashiria kuwa wako katika mazingira ya hali ya juu ya usafi.

Muuzaji wa barabarani akiendesha biashara ya kuuza dawa au bidhaa za asili zilizohifadhiwa kwenye chupa za plastiki ambazo mara nyingi hutumika wakati wa maandara au virutubisho vya kiafya, muuzaji.

Mtoto akiwa mkononi yao iliyojaa udongo au mchanga. Anacheza kwa furaha. Anaonekana kuwa na furaha na mchezo wa kucheza na udongo. Jambo ambalo ni kawaida kwa watoto wengi hasa vijijini. Kwa ujumla picha hii ni ishara nzuri ya furaha ya watoto na maisha rahisi.

Kubwa ya dawa, ambayo inasemekana ni ya kutibu ilipilesi. Ipo kwenye chupa inayo maeneo, ilipilesi medicine . Inasema dawa hii hutumiwa aina zote za ilipilesi kwa kipindi cha siku arobaini. Pia inawezekea kuwa ni dawa ya kigeni, herbal medicine , ambayo imethibitishwa kliniki. Hata hivyo, ni muhimu kwa.

Vitamin D3 ni moja wapo ya aina juu za vitam D nyingine, ikiwa Vitamin D2. Ni vitamini muhimu wa afya ya mifupa, meno na mwili kwa jumla. Mwili unaweza kuizalisha mwenyewe kupitia ngozi inapo...

Chupa za dawa za miti shamba, zinazojulikana kama Zephanie life herbal clinic , ambazo hutumika kutibu ugonjwa wa kisukari. Kila chupa imefungwa kwa usalama kwa kutumia sili ya plastiki ili kuhakikisha dawa hizi...

Chupa ya dawa ya asili. Inaitwa Symphonia Life Herbal Cleansing Detox . Maelezo yaliyopo kwenye lebo yanaonyesha kuwa ni bidhaa ya asilimia mia moja natural , na imetengenezwa kwa dhumuni ya detox , yaani kusafisha mwili kutoka sumu au taka zilizojikusanyia mwilini.

Picha ya la barabara iliyofurikiwa maji baada ya mvua kubwa. Watu wamekusanyika pembeni mwa barabara huku magari na pikipiki wakipitia kwenye maji mengi ambayo yameziba barabara. Mtu mmoja aliyevaa koti blue

Mazingira ya kliniki ya meno ambapo daktari wa meno akiwa amevaa koti nyeupe, barakoa, na kofia ya kinga. Anazungumza na mtoto mdogo ambaye amekaa kwenye kiti cha mgonjwa akiwa ameshikiliwa na mzazi au mlezi wake. Anaonekana kuwa daktari anatumia.

Mtu akiwa shambani akinyunyizia dawa kwenye mimea, mtu huyu amevaa mavazi ya kujikinga ikiwemo gloves , koti maalum na kifaa cha kufunika uso na kichwa kuzuia hewa yenye kemikali kuingia mwilini amebeba tangi la kunyunyiza mgongoni, anatumia mbombo.

Mazingira ya hospitali, sehemu ya watoto wachanga au ndio natal unit , kuna wauguzi wawili waliovaa sare za hospitali na wanafanya kazi ya kuangalia taarifa za wagonjwa ambao ni watoto wachanga waliowekwa kwenye vitanda maalum vya kusaidia kuwasomesha hewa au kuwahudumia.

Meza ya mtwiko ambayo imewekwa barabarani ikiwa na chupa nyingi za dawa za kienyeji. Pembeni za meza kuna baiskeli na bango lenye maandishi ya DR. MDUBA , linalotangaza huduma za tibu mbalimbali. Bango linaeleza...

Mwanamke akisimama nyuma ya dawati la ambapo kesi katika chuo cha huduma za afya ya meno kinachoitwa Fine Touch DENTAL CARE . Anaonekana akitabasamu, jambo linaloonyesha ukarimu na huduma nzuri kwa wateja au wagonjwa wanaokuja...

Ndani ya hospitali au kituo cha afya chenye vitanda vingi vya wagonjwa, hali inaonekana kuwa ni sehemu ya uuguzi au bora ya dharura labda ndani ya hema kubwa, kwa sababu ya aina ya paa na mapazia yalioko, vitanda za wagonjwa vikiwa.

Mwanaume ambaye yuko shambani akinyinyizia dawa yakua wadudu au kuzuia magonjwa kwenye mimea. Amevaa mavazi ya kazi pamoja na glovu nyekundu na amebeba pump ya kunyunyizia mgongoni. Shughuli hii .

Watu wengi walioko kwenye vyombo vya maji au umati au mashua wakielekea kutoka sehemu flani iliyo kando ya mto au bwawa yenye maji machafu kidogo. Nyuma kuna makaazi ya nyumba kwakwa ambayo zinatumia vifaa vya.

Sindano na dozi za chanjo ya homa ya mgonjwa. Homa ya manjano ni ugonjwa unaosababishwa na virusi vinavyoenezwa na mbu. Chanjo hii ni mojawapo ya kinga muhimu za afya ambavyo huzuia maambukizi ya ugonjwa huu. Kwenye picha kuna sindano.

Akiwa katika chumba cha daktari wa meno. Anapokea huduma za kitabibu, mgonjwa amekaa kwenye kiti cha daktari wa meno akiwa amevaa miwani ya kinga na kutambaa ya kulinda nguo zake dhidi..

Wanawake wawili wakitembea katika mazingira ya mtaa ambao naonekana kuwa mtaa wa kawaida au eneo la makazi ya nchini. Mmoja wa wanawake wao wamevaa koti la rangi la bluu. Ame..

Mtu akipokea dozi ya chajo kutoka kwa muuguzi au mfanyikazi wa afya. Mtu huyo ambaye amevaa barakoa na anaonekana amejitayarisha kupokea sindano katika mkono wake hali hii inaashirisha.

Chupa ndogo ya dawa au chanjo yenye lebo ya M-M-RvaxPro . Dawa hii ni ya aina ya poda inayotumika kwa sindano kama inavyoeleza kwenye lebo kwa matumizi ya ndani ya msuchu au chini ya ngozi. Chanjo inayotolewa kwa kutumia...

Daktari au mtaalumu wa afya akimhudumia mgonjwa katika mazingira yanayoonekana kuwa ya huduma ya afya ya kijamii au kambi ya matibabu. Daktari anaonekana akiwa na kifaa ya uchunguzi kichwani na anashika kifaa cha matibabu mkonononi . Mgonjwa mwanamke aliyevaa sweta.

Chupa nne za vitulumbisho vinavyonekana ni tofauti wa bidhaa kulingana na uhitaji kama vile fermentation kuzuia huharibu wa UV ,au kusaidia mifupa .Picha hii ni ya kielimu ya kibiashara kulingana na kuhakikisha.

Mtoto mchanga akiwa amekaa bega la mama yake ambaye anamwangalia kwa upendo na tahadhari. Mama amevaa barakoa, anaonyesha kuwa anafuata kanuni za usafi na kinga dhidi ya mgonjwa hasa katika...

Chupa kadhaa za dawa za sindano moja, ikiwa imeandikwa Yellow Fever Vaccination ikimaanisha chanjo ya homa ya manjano. Pembeni yake kuna sindano iliyo tayari kwa matumizi. Pia kuna chupa nyingine za dawa na container fupi za dawa kwa nyuma.

Ni hatua muhuimu ya kitabibu inayofanywa ili kutibu ugonjwa, kuondoa matatizo fulani au kurekebisha hali inayohatarisha ugonjwa. Mtu anapofanyiwa upasuaji huwa chini ya uangalizi wa madaktari.

Chanjo ya MMR two ambayo ni chanjo ya kuzuia magonjwa matatu hatari ya Surua, Kifua kikuu cha koo, na Rubella, chanjo hii ni aina ya chanjo ya virusi hai ambayo hutoa kinga kwa kuamsha mfumo wa kinga ya mwili dhidi ya magonjwa.

Vyungu vya asili vinavyotengenezwa kwa tonge ya matingulu, aina ya tunda inayotumika vinyago vya jadi chungu hiki kimefungwa kwa kamba na kimepambwa kwa shanga nyeusi na nyekundu ambapo mara nyingi huaminika kwa maana ya kitamaduni au.

Mgonjwa amelala kitandani katika chumba cha hospitali. Anaonekana kuwa na vifaa vya matibabu kama vile kipimo cha shinikizo la dumu kikiwa imewekwa ukuta, pia anaonekana kungu la tipo mkononi. Mtu huyu anone..

Mazingira ya darasa ambapo mwalimu na wanafunzi wanashiriki kwenye masomo .Mwalimu akiwa amesimama mbele ya darasa.

Tukio la chanjo iliyofanyika katika kituo cha afya ukimbi ya kijamii. Mtu anayevaa maski anaketi akipokea sindano ya chanjo kutoka kwa mtoa huduma wa afya aliyevaa glovu na barakoa. Pia mtu huyo anapokea chanjo akishikilia karatasi labda fomu ya kibali au rekodi.

La watu wakikutana nje katika mazingira ya wazi wakiwa wameketi kwa mduara. Inaonekana ni mkutano wa jamii au kikao cha mjadiliano. Watu hawa wengi wamevaa mavazi ya rangi ya bluu ambayo inaweza kuashilia kuwa ni wafanyikazi wa afya.

Watoto wa shule wakitumia tanki la maji kupata maji safi ya kunywa. Tangi hilo la plastiki ya rangi ya buluu imeandikwa maneno we drink clean water, donated by the hope care ,ikimaanisha kwamba maji haya yameletwa kwa msaada wa shirika au mfadhili.

Kundi la madaktari au wauguzi wakiwa katika oparesheni au upasuaji wamevaa mavazi ya upasuaji yenye glova, barakoa na kofia maalum ili kuhakikisha usafi na kuzuia maambukizi wakati wa kufanya taratibu za matibabu. Watu hawa wanajitahidi kufanya kazi kwa.

Shughuli za uchunguzi au uchunguzi wa afya ya mbwa hasaa ng'ombe mtu aliyepakia viatu vya kinga glovu na suti ya kinga ya rangi ya manjano amevaa pia kinyango cha kupumua. Anaonekana akichukua sampuli kutoka puani kwa ng'ombe kwa kutumia swapu ya kupimia.

Huduma ya meno bure ilitolewa kwa jamii. Mwanamke aliyevaa koti nyeupe na barakoa akiudumia mgonjwa aliyelala kwenye kitanda cha daktari. Kwenye chuma ya picha kuna kibango lenye maandishi FREE DENTAL

mpango wa chanjo au huduma za afya unaofanyika katika eneo la vijijini labda katika jamii ya kabila au sehemu ya mbali nchini Kenya, kuna mwanamke wa kabila akiketi kwenye kiti akimshka mtoto, upande wa pili ikiwa mtu wa huduma ya afya akiwa amevalia koti la maabara.

Mtu aliyeshika verushi vya dawa au viretubisho vya mitishamba. Kuna vidonge vya rangi ya manjano na vya rangi ya kahawia ikiwa vimehifadhiwa kwenye mifuko ya plastiki pamoja na

Mtu akihudumia na daktari wa meno. Tunaona mikono ya daktari imevalia glovu ya kinga na anatumia kifaa maalum cha kielekroniki kusafisha au kutibu meno ya mgonjwa. Huduma hii inawezaa.

Daktari wa meno akimhudumia mgonjwa katika kliniki ya meno. Daktari amevaa glovu, barakoa ya upasuaji na miwani yenye lensi ya kukuza ambayo husaidia kuona kwa ufasaha wakati wa matibabu ya meno. Pia anatumia.

Mama mchanga aliyekuja hospitalini akiwa na mtoto mchanga aliyezaliwa hivi karibuni. Mwanamke huyu anaonekana kumtunza mtoto wake akiwa ameketi karibu na kitanda cha mtoto wenye mlango wa plastiki ambacho ni shemu ya kawaida ya kuhifadhi na kulinda watoto wachanga hospitalini. Mwanamke amevaa.

Virutubisho vya soldin ambavyo ni vitamin D3 . Virutubisho hivi yana msaada kubwa kwa afya ya mfanyikazi au mtu yeyote anayetumia. Ni muhimu kwa kusaidia afya ya mifupa kwa kuchanganyakia uzalishaji wa kalsiamu na postraisin mwilini. Husaidia.

Wauguzi wawili wakimhudumia mtoto mchanga aliye katika mashini ya uangalizi maalum. Mtoto huyu huenda ni mvito au aina hali ya kiafya inayohitaji uangalifu wa karibu kaatika chumba cha uangalizi maalum kwa watoto wachanga, wauguzi wote wamevaa.

Akichukua ndonge au capsules kutoka kwenye chupa, vidonge hivi vinaonekana kuwa vya mafuta ya samaki au vitamin aina ya Omega ambayo huwa na rangi ya manjano na inakaa kwa kimfumo ya nge vindonge hivi hutumiwa kwa virutubisho vya afya ya moyo.

Kuna dawa iliyoandikwa ibuprofen . Hii ni dawa ya kutuliza maumivu na kupunguza au homa ,kutuliza maumivu ya kichwa au homa na mgongona na maumivu ya hedhi.

Mkono wa mtu ambaye amevaa glove akishikilia sindano ya chupa ya chanjo, vaccine . Sindano imeandaliwa kuvaliwa chanjo ambayo ipo kwenye chupa ndogo yenye lebo inayosema vaccine . Mkono wa mtu aliyevaa glove unaonyesha usafi wa tahadhari zinazotakiwa katika utunzi wa utoaji.

Mafuriko ni maafa ya kisasili yanayo tokea pale majini yanapozidi, hawezo wa ardhi au mtu kubeba na kuenea hadi kwenye makazi ya watu na maeneo ya kilimo.

Darasa la watoo shule wakiwa katika somo. Mwalimu anaonekana akiwahudumia wanafunzi huku kila mwanafunzi akiwa ameshika kitabu au karatasi. Darasa linaloonekana kuwa joto la kitaifa na watoto wamevaa sare za shule.

Maabarani wa meno, daktari wa meno, au msichana wa meno akitibu mgonjwa aliye kwenye kiti cha kliniki ya meno, daktari huyu amevaa koti la maabara na gloves za plastiki pamoja na barakoa ya kupunguza maambukizi nidhamu inayoashiria umuhimu wa usafi na usalama.

Dawa iliyoandikwa pills for sex ambayo kwa maana ya ishara viungo vinavyoweza kusaidia swala ya afya ya ngono , hii inaweza kumaanisha vidongo vinavyotumiwa kwa mathumuni ya kuongeza uwezo wa kufanya tendo la ndoa, kurekebisha tatizo la viumbe .

Eneo lilioathiriwa na mafuriko ambapo kulikuwa na watu, imekusanyika kando ya daraja ndogo au tundo dogo kwa kupitisha maji, maji ya rangi ya udongo inatiririka chini ya daraja.

Virotobisho vinavyo saidia mwili kupata kiwango cha kutosha ya vitamin D hasa pale ambapo upatikaanaji wake kupitiana mwanga wa jua auchakula ni kidogo.

So wakusanyaji au watoaji huduma ya kiafya. Tunaona mwanamke aliyevaa maski inauzwa mavazi ya mhudumu wa afya akiwa ameketi mezani. Akizungumza au kuhikana na mwanaume anayeketi mbele yake. Mezani kuna chupa.

Watu wawili wamesimama karibu na choo ya rangi ya buluu iliyoandikwa face life .Choo hii ji kikuu katika mtaa wa vibanda kwani makazi yaliyotengenezwa kwa mabati na mbao ishara ya eneo lenye hali duni ya kiuchumi.

Madaktari wawili waliovaa mavazi ya upasuaji na barakoa wakiwa kazini ndani ya chumba cha upasuaji. Wanaonekana wakifanyia upasuaji mgonjwa aliyelala kwenye meza ya upasuaji huku wakijitikiza sana kufanya kazi yao kwa umakini mkubwa.

muuguzi akiwa hospitalini akihudumia mtoto mchanga mno aliyezaliwa hivi karibuni, muuguzi huyu amevaa sare za kazi anavaa scarf shingoni, ishara ya taaluma ya uuguzi anaonekana kwa makini akifunika mtoto kwa blanketi, hatua ambayo ni muhimu.

Kundi la watu waliovaa sare zenye rangi ya kijani na fulana ama vazi ya aina moja, pamoja ni vesti ya wazi za kazi, wakiwa wameshikilia vifaa vya elektronikia kama vile simu janja . Watu hawa huenda ni wahuduma wa afya ya jamii.

Mtu akipatiwa huduma ya meno katika kliniki au hospitali ya meno. Kuna daktari au mtaalamu wa meno aliyekatika taa ya kuskuma ndani ya kinywa cha mgonjwa na mwingine akifanya uchunguzi au tibu ya meno kwa...

Mtu aliyevaa mavazi ya kinga ya aina ya PPE akiwa katika mazingira ya kiwandani au maabara yenye tahadhari. Mtu huyo amevaa suti ya kinga ya rangi ya buluu, glovu za mpira, miwani za kinga na king'ango cha kupumua.

Homa ya manjano. Chupa yenye maadishi yellow fever vaccine inashikwa kwa glovu ya kijani ana sindano pia inaonekana karibu, tayari kwa matumizi. Homa ya manjano ni ugonjwa wa virusi .

Mafuriko makubwa katika eneo fulani, maji yamekaa maeneo mengi ifunikayo barabara ya sehemu ya mashamba au msitu, mafuriko haya yanaweza kusababishwa na mvua nyingi. Mafuriko ya mito au mabonde au kusababisha uharibifu mkubwa kwa miongoni wa mazao.

Mhudumu wa afya akiwa katika chumba cha hospitali akifunika mwili, marehemu kwa kutumia shuka maalum. Anaonekana kuwa ni chumba cha kuhifandi mwili au sehemu ya huduma za dharura ambapo mgonjwa alifariki dunia.

Eneo linaadhiriwa na mafuriko. Maji yamejaa hadi kufikia karibu na paa za nyumba, na nyumba kadhaa zinaonekana kuzama nusu au zaidi. Ardhi yote imefungwa na maji ya rangi ya tope, yakionyesha athira ya mvua mkubwa au mto uliofurika.

Adhari za moto kubwa katika eneo la makazi ya watu wengi, kuna majengo yaliyoharibika au kunyakua kabisa kutoka na moto huo, watu wengi wakakusanyika katika eneo hili wakitazama au labda kujaribu kusaidia baada ya tukio.

Uharibifu mkubwa wa barabara unaosababishwa na mafuriko au maji mengi yaliyofuja. Sehemu kubwa ya barabara imeanguka na kuharibika na kwa maji mengi yanayotiririka kwenye eneo hilo. Watu wengi wamekusanyika pembeni kuangalia uharibifu huo.

Mtu anapopatiwa dozi ya chanjo kwa sindano, labda ni chanjo ya kinga dhidi ya ugonjwa kama vile Covid-19 , homa au chanjo nyingine muhimu kiafya. Mtu huyu anaonekana kupiga uso wa maumivu au.

Tanki kubwa la kuhifadhia maji ambalo yamewekwa juu mnara wa chuma. Mnara huo umeundwa na muundo imara ya chuma na una ngazi ya kupandia juu kwa ajili ya matengenezo au ukaguzi, Kuna watu wanaonekana juu mnara.

Chanjo ya MMR ambacho ni chanjo ya kuzuia mgonjwa kupata ugonjwa wa surua ,mafua ya ngozi na homa ya reli. Chanjo hii ni ya muhimu sana kwa afya ya umma kwa sababu magonjwa haya yanaweza kusababisha matatizo.

Chanjo inayoonyesha na kiingereza ama inayomaanisha chanjo ya homa ya manjano, kila chupa ina maelezo ya kuwa na dose tano na maagizo ya kuhifadhi chanjo hiyo kwenye joto la chini, takriban ishirini, ili kuhakikisha ubora wake, kwa jumla picha.

Huduma ya afya ambapo mataalamu wa afya daktari au muuguzi anapiga sindano kwa mtoto huyu mama au mlezi wake akiwa karibu kumtunza, maelezo muhimu kuhusu hii ni daktari.

Muuguzi au daktari akiwa katika chumba cha watoto wachanga hospitalini akiwa anahudumia mtoto mchanga aliyezaliwa hivi karibuni. Muuguzi huyu anaonekana kwa umakini kuwa akichunguzia kumtoa jambo. Anaonyesha huduma ya afya kwa watoto wachanga.

Kipande cha dawa za mitishamba ambacho kinachotoa huduma mbalimbali za kiafya kwa kutumia mzizi. Magome ya miti shamba mingine, pembeni kuna rafu zilizojaa vipande vya miti mzizini ndani.

Tukio la kuzaliwa kwa watoto wawili wanawezekana ni mchache, wanaume wawili wakiwa wamevalia sare za watoahuduma za afya labda wauguzi katika chumba cha hospitali kuwatunza watoto waliofanikiwa kwenye blanketi ya rangi ya nguvu.

Inaonyesha kikundi cha wahudumu wa afya wajamii, wakiwa kwenye hafla au mkutano rasmi. Wamevaa sare za rangi ya samawati zenye label ya serikali au kushirikisha fulani na wakishika vipeperushi pamoja na kopa yenye vifaa..

Chanjo hii inatengenezwa na Serum Institute of India ambayo ni moja ya kampuni kubwa duniani za kutengeneza chanjo. Chanjo hii ni ya aina ya virusi hai vilivyopunguza nguvu na hutolewa.

Mkulima ambaye yuko shambani akinyunyizia dawa kwenye mimea. Mkulima huyu amevaa nguo za kunyunyizia na amebeba kifaa maalum cha kunyunyizia mgongoni.

Dawa aina ya superD3 ambayo ni katika mfumo wa vidonge vya kulainika. Kila kidonge kina kisiasa cha na kiwango cha juu ya vitamin D3 na kuna vidonge vinne kwenye kifurushi, maelezo muhimu.

Kundi la watu wakiwemo vijana na wanawake wakiwa katika kazini ya kuelimisha kuhusu afya ya kipimo, hedhi, na usafi wa hedhi. Watu hao wamebeba mabango yenye ujumbe wa kuhamasisha umuhimu.

Mgonjwa akiwa ameketi katika kiti cha daktari wa meno, dental care , akitazama au kuonyesha mdomo wake wakati daktari wa meno anapochunguza ya kufanya tiba. Daktari huyu amevaa suti ya hospitali na ana glovu jambo inayoonyesha usafi na tahadhari.

Watu wawili wakiwa wamesimama pembeni ya gari aina ya van ambalo lina neno water project process . Kwenye mlango wake watu wawili wamevaa glofu na barakoa ishara ya kuchukua tahadhari ya kiafya pengine dhidi ya.

Mama aliyepata ujauzito akimshika mtoto wake ka hospitalini. Mama huyu anaonekana amekaa kitanda katika chumba cha wagonjwa akiwa na furaha na upendo mkubwa kwa mtoto. Aki, mtoto huyu huku amevaa kofia ya hospitali.

Amevaa suti ya kijeshi au ulinzi ikitumia eneo la kuonyesha mkono lililojengwa. Mtu huyo anaonekana amevaa barakoa kulinda usalama wa afya. Mikono yake kwenye msingi.

Dawa ya athromycin katika form ya kidonge, kipito cha aina ya antibiotic inayotumika kutibu maambukizi mbalimbali ya bacteria , dawa hii hutumika kwa mgonjwa kama vile mafua ya mambavu, au maambukizi ya njia ya upumuaji.

Kuna siku hizi watu wanaoishi katika mazingira ya dharula, mandhari ni ya eneo kama hii ya udogo wa kundi na uko na mahema mengi yaliosambazwa kwa umbo tofauti inayotumika kama makazi ya muda, katika hio picha kuna tangi ya maji.

Taalumu wa afya akimhudumia mgonjwa ambapo mtaalumu huyu anatumia kifaa cha kusafisha masikio kumsaidia mgonjwa. Mtaalumu huyu amevaa glovu ya plastiki kwa kuhakikisha usafi na kuzuia maambukizi wakati wa huduma. Mgonjwa.

Dawa ambayo huongeza madini ya chuma mwilini ambayo mara nyingi huunganishwa na vitamini au madini mengine ili waongezee ufanisi mara nyingi hu.

Vitu vinavyohusiana na mila au imani za jadi. Yanaonekana kama ni hivu la kimila au sanamu ya kishirikina. Vitu vilivyo kama maganda, mifupa midogo na dawa za kienyeji, na sehemu yanaweza kuwa sehemu ya ibada. Tiba ya kienyeji.